Wakati unaponunua gari hakikisha kuwa gari lile umepata gari ambalo linafaa, likona nguvu na halitumii mafuta nyingi. Na wakati unapoenda kwa masherehe ama mikutano tofauti tofauti egeza gari yako mahali ambayo inatakikana.

Ukishatumia gari lako hakikisha kuwa ufunguo unaweka mahali ambayo inafaa. Ukiangalia kwa makini utakuta kuwa ufunguo umeegeshwa kwa mlango ya gari. Hiyo inaeza potea na inaeza leta hasara kubwa kwa muendeshaji wa gari. Hakikisha kuwa umeweka ufunguo wako mbali ambayo inatakikana.

Mara nyingi, watu wengi wanapenda kutumia Madison kujikinga. Ni muhimu sana kuapata hizi huduma, ili wakati umepata shida yoyote hautoi hela yako. Utapata kuwa hii huduma inakusaidia upande huo.

Unapotaka kuenda kununua chapali. Hakikisha umefika pale, mahali na uchague chapali aina ya yenye unataka. Kuna, kuna aina ya picha tofauti tofauti na kulingana na ambayo inakufurahisha, chagua, nunua na ufike kutoka.

Unapopata nafasi ya kuenda sokoni hakikisha kuwa umepata njia ambayo mboga ambayo inatakikana, nunua mboga ile kwa sababu mboga inasaidia kwa vitamini, inaongeza damu mwilini na inasaidia kuongeza nguvu. Hakikisha kuwa umepata mboga wakati umeenda sokoni.

Magari zinaponunuliwa zinasafirishwa kwa njia ya kutumia tarehila na hiyo njia ambayo inatumika hakikisha kuwa wamefungwa vizimefungwa vizuri na wazimewekwa kulingana na sheria ya barabara ya Kenya.

Hela ya Kenya imepata sura mpya. Wakati wowote unapopata uko na hela ya kitambo, hakikisha kuwa umerudisha fedha zile kwa benki kuu ili ukabadilishwe. Hakikisha kuwa umefanya haraka iwezekanavyo.

Unaposafirisha magari hakikisha kuwa zimefungwa kwa njia ambayo inafaa na usiende kwa mwendo wa mbio sana ili kusababisha ajali. Fika salama, hakikisha kuwa kila kitu imefika mahali inatakikana.

Ukienda nchi za ng'ambo utakuta kuwa maduka nyingi ziko na magari na hizi maduka magari zimeegezwa pale ni za kuuza, ukitaka kununua gari lako mzuri fika mahali pale chagua gari ambalo linatakikana, nunua, halafu uingie, keti uelewane na muuzaji.

Mtu anatakikana apate bima ya kutoka Jubilee ndio apate matibabu ya bure wakati ameshalipa ile bima kwa sababu huo ndio iko chini ukiangalia na bima zingine. Ni muhimu kuwa na hiyo bima ili kujisaidia kimaisha.

Ukiangalia kwa makini utaona kuwa ile noti iko pale ni noti ya Kenya lakini ni noti ya kitambo. Serekali ilitengeneza noti ya kisasa ambayo ni tofauti na ile ya kitambo. Inatakikana ukipata noti ya kitambo, peleka kwa benki kuu ili ubadilishiwe.

Gari aina ya Prado ni gari mzuri sana, iko na nguvu na inaweza tumika kuenda sehemu tofauti tofauti, na sana sana inatumika na wanasiasa kwa sababu ya safari ya mbali, na kwa sababu ya kuenda haraka haraka.

Unapojihisi kuwa unataka kununua gari, hakikisha kuwa umefika mahali penye magari yanaegezwa, chagua gari ambalo unataka, color ambayo unataka, uchukue gari. Hakikisha kuwa umenunua gari kulingana na kiwago ya pesa ambayo uko nayo.

Duka la M-Pesa ni duka ambalo limesaidia watu wengi sana kwa sababu ni njia mzuri ya kutuma hela kwa njia kuanzia sehemu moja ama nyingine na inatumika sana Kenya. Na sehemu nyingine nchini.

Unapotaka kununua vitu, hakikisha kuwa umefika sokoni. Pale sokoni, utakuta kuwa kuna bidhaa tofauti tofauti. Utapata kuna karoti, kuna ndizi, kuna tomato , kuna mahindi, kuna maharagwe. Hakikisha umefika pale na ununue.

Unapotaka kununua gari lako, hakikisha umefika mahali magari zinauzwa. Fika pale chagua gari ambayo unataka, utapata colour aina tofauti tofauti, utapata rangi nyeusi, rangi nyeupe na rangi ya aina nyingine. Hakikisha umepata gari ambalo linakufaa, nunua lile gari na uondoke.

Ni vizuri kupata huduma ya AAR Insurance ili kupata huduma ya matibabu wakati wowote unapata shida, wakati uko mgonjwa na umeenda hospitalini, hiyo huduma inakusaidia mara moja bila kutoa pesa.

Unapotaka kununua gari hakikisha umeenda mahali gari zinaegeshwa, nenda pale chagua gari ambayo unataka, colour ambayo unataka, chagua ile gari ambayo iko na injini ambayo unataka, nunua gari lile, utapata zimepangwa mahali pale.

Ni muhimu sana kupata bima ya Amaco yenye inasaidia wakati mtu anapata maumivu ya upande wowote ya mwili . Hii bima inasaida kulipa deni yote ambayo inaeza kuwa inatakikana na hospitali.

Duka ni muhimu sana na jinsi inavyoonyeshwa ni kuwa ukienda kwa duka utapata bidhaa tofauti tofauti zenye zimetengezwa na maziwa. Na hizo duka zinasaidia sana wakati unataka kwenda kutumia ile maziwa kwa njia ambayo inafaa.

Kunapokuwa kuna sherehe ama kuna fankshoni ambayo inatakikana kufanyika na unafika mahali pale. Hakikisha kuwa umeegeza gari lako mahali inafaa na uipange kwa njia ambayo inatakikana ndio mtu akitaka kutoka anatoka kwa njia rahisi.

Mtu anapotaka kuenda kununua nguo hakikisha umefika sokoni mapema. Chagua nguo kwa sababu kuna aina tofauti tofauti. Kuna ya watoto, kuna ya wamama, kuna ya wazee na kuna ya vijana na hii ni muhimu sana.

Noti ya Kenya iko na thamana kubwa sana na utakuta Kenya ilibadilisha sura ya noti yake na noti ambayo inaonyeshwa ni ya shilingi elfu moja na haiwezi kutumika kwa saa hii. Ukipata noti kama hii, peleka kwa benki ubadilishiwe.

Hela ya Kenya imegeuzwa sura. Kitambo kulikuwa na aina tofauti ya kuonyesha kuwa hii ni pesa ya kitambo, lakini ukiangalia kwa makini itaonyesha kuwa hii ni hela ya Kenya na ni hela ya shilingi elfu moja.

Bima ni kitu muhimu sana hakikisha kua umepata bima yako kupitia kwa CIC ili kutunza jamii yako na ni muhimu kwa sababu wakati kutatokea jambo lolote lile bima litakusaidia kwa matibabu na kwa mambo mengine.

Unapofanya biashara ya kuuza maziwa hakikisha maziwa ile umeiweka, umehifadhi kwa njia ambayo inafaa, hakikisha kuwa umeichemsha vile jinsi tunavyoonyeshwa kuwa inawekwa kwa jiko ichemke alafu inahifadhiwa kwa njia ambayo inatakikana.

Gari ya mercedes ni gari ambayo inajulikana kwa kuwa ni gari la nguvu na linaweza enda masafara marefu. Ni gari ambayo inatumika sana na wanasiasa na wale watu ambao wako na hela.

Unapoenda kwa kituo cha kununua nyama utapata kuwa kuna yale yamehifadhiwa na kuna yale ambayo yanaonyeshwa. Hakikisha kuwa umefika pale kwa wakati unafaa kupata kiwango ambacho unataka na mhudumu lazima avae sare kuonyesha usafi.

Wafanyabiashara sana sana wanapenda kutumia maduka tofauti tofauti na zile duka zinakuwa mahali ambapo wateja ni rahisi sana kuwapata. Kufungua duka, kupata mteja, kuuza kitu chochote unachotaka kuuza kama maziwa ndio upate hela ambayo inakusaidia kwa matumizi.

Panapokuwa na sherehe ama mkutano yoyote watu hujikusanya mahali moja na kuna sehemu kando ya kuegesha magari. Ukifika pale hakikisha umeegesha gari lako vizuri ilikusikuwe na msongamano.

Unapoenda sokoni hakikisha umevaa viatu. Viatu utakuta aina tofauti tofauti na utapata aina ambazo zinatumika kwa michezo, utapata viatu ambazo zinatumika kutembea na utapata viatu nyepesi. Chagua kiatu namba yako na utumie.

Magari ya Mercedes iko na sehemu ambayo wameegeshwa na wakati unataka kununua gari hakikisha kuwa umeenda hapo mahali panaitwa Mercedes, ndio ununue gari ambayo unataka. Mercedes ni gari ambayo ina dumu na ni gari mzuri.

Ni muhimu sana kupata bima ya afya. Bima ina yeye inasaidia wakati umepata shida kwa mfano ukipata moto ama ukipata kuwa mvua imenyesha ama kuna mtetemeko wa ardhi . Hakikisha kuwa umepata bima ile ndio usaidike.

Ni muhimu kuwa na gari. Wakati kuna sherehe aina tofaut i tofauti, fika mahali pale na gari lako, egeza kwa njia ambayo inatakikana. Hata kama kuna watu wengi, hakikisha gari umeliegeza. Wakati sherehe zimeisha, unaingia kwa gari lako na kuondoka.

Magurudumu ya magari ni muhimu sana na zinatakikana zilindwe na ziyakuhakikishe kuwa wakati imeisha badilisha gurudumu lako ili usipate ajali barabarani.

Samaki ni tamu sana na ni mboga ambayo inapendwa sana na watu kutoka Kenya mzima. Huwa inapatikana katika Victoria na sehemu ambazo ziko na bahari kama Mombasa na Kisumu.

Unapokuwa na tatizo la kutuma pesa, ni muhimu uende kwa huduma ya kutuma pesa. Utakuta kuwa, kuna Airtel ya kutuma ama utapata kuwa kuna M-Pesa. Enda mahali pale kupata huduma yenye inatakikana, tuma ama pokea pesa kulingana na vile inatakikana.

Wamama wa mji mara mingi hujishughulisha na mambo tofauti tofauti. Utakuta kuwa wanashona, saa zingine wanatengeneza vyondo . Hizi vyondo wanaziuza na wanapata njia ya kujikimu kimaisha. Hakikisha kuwa umefika mahali pale, nunua chiondo ili uzidishe mama yule kupata hela.

Kila malipo ya serikali lazima ipitie kwa huduma ya ecitizen ndio iweze kufikia serikali vile sheria inatakikana na hakikisha kuwa umetoa photocopy ya hiyo risiti ndo iweze kushughulikiwa.

Unapotaka kununua gari, enda mahali magari zinaegeshwa alafu uchague gari ambayo unataka. Ukiangalia vizuri utaona kuwa gari ya Lexus ni gari ambayo inaonekana vizuri na inapendeza na inapendwa na watu wengi. Hakikisha kuwa umefika mahali pale umepata yako.

Kenya inapenda magari ambazo ni maarufu na sana sana watu ambao wako na pesa mzuri ndio wanatumia magari hayo na sana sana ni Mercedes benz kutoka Ujerumani.

Biashara ya kuuza tomatoe ni biashara ambayo inapendwa na watu wengi na biashara inayofanywa kwa wingi. Ni muhimu sana wakati unafanya biashara ya tomatoe hakikisha kuwa umeziweka kwa njia ambayo inayofaa ili zisiharibike. Hakikisha kuwa tomatoe yako imetengewa mahali yake binafsi.

Makampuni nyingi ziko na ujuzi wa kutengeneza magari ya aina tofauti tofauti. Na magari yale muhimu sana. Ni vizuri mtu kutembelea mahali pale ili kujionea jinsi magari zinavyotengenezwa na vile zinatolewa kwa kampuni.

Unapotaka kununua gari, hakikisha kuwa umeenda pale na umelikagua lile gari na lifike kiwango ambacho unataka, ndio utakapo amua kuwa kweli ndio gari ambayo nilikuwa nataka kununua.

Ukitaka kununua gari, hakikisha kuwa umeenda kwa kituo cha kuuza, ili uchague rangi ambayo unapenda, ukiangalia kwa makini utakuta kuna wafanyibiashara ambao wamesimama sehemu tofauti tofauti na watu wengine wanatembea.

Ukipata nafasi ya kununua gari, hakikisha umefika mahali magari zimeegezwa, chagua gari ambalo unataka kununua na sana sana watu wengi wanapenda gari ya rangi nyeupe. Fika pale. Pata gari lako la rangi nyeupe, ununue na ufike nyumbani.

Unapotaka kununua gari, hakikisha kuwa umeenda mahali ambazo magari zimeegezwa. Utapata kuwa magari yemepangwa kwa laini na ni magari tofauti tofauti. Enda pale, chagua gari ambayo unataka alafu ununue. Ni muhimu sana kukuwa na gari wakati wowote.

Unapotaka kutuma ama kupokea pesa ama kutumia mtu mwingine ama kutoa, hakikisha kuwa umefika katika kituo la M-Pesa, hapo utapata huduma ya haraka na hapo ndani utakuta kuwa yule mhudumu wa M-Pesa anauza pia vitu tofauti tofauti.

Watu maarufu na wanasiasa na watu ambao wako na hela wanajua njia ya kutumia magari zao. Gari ambayo wanatumia mara nyingi ni Land cruiser. Land cruiser ni gari mzuri, iko na mwendo wa haraka na iko na njia inaweza tumika kwa njia mingi.

Hela ya Kenya imekuwa ya dhamana sana na serikali imebadilisha sura ya Kenya na imeweka pesa aina tofauti. Badala ya kuweka noti, imeweka wanyama na kuweka mimea.

Gari la aina ya Fielder ni gari ambayo inapendwa sana na watu wengi. Ukitaka kununua gari ambayo haitumii mafuta nyingi, hakikisha kuwa umefika mahali ambapo magari zinauzwa, nunua gari la Fielder alafu utakuwa umepata gari ambayo iko na nafasi na gari ambayo haitumii mafuta mingi.

Unapohitaji huduma ya kutuma hela ama kupokea, unatakikana ufanye juu chini muende katika mhudumu wa M-Pesa na hapo kando utaona kuwa pia kuna mtu wa pikipiki ambaye ako tayari kubeba mzigo.

Unapohisi kununua gari hakikisha kuwa umetembelea mahali magari zimeegeshwa ili uchague gari ambayo unataka. Ni vizuri kuchagua gari ambayo iko na matumizi ya mafuta kiasi kidogo.

Biashara ni muhimu sana na mara nyingi wafanyibiashara wanategemea kuuza champali . Hizi champali zinatokea aina tofauti tofauti na huwa mara nyingi zinapendwa na wanawake ni muhimu sana kutembea mahali pale ili ununue champali .

Pesa ya Kenya ni pesa ambayo iko na thamana. Ukiangalia utakuta ni pesa ambayo imegeuzwa hivi karibuni. Serikali walibadilisha picha yake pesa kutoka kwa ile ya kitambo. Na saa hii watu wanatumia hela ya saa hii.

Wakati una shida tofauti tofauti na unataka kununua chochote kimbilia dukani. Pale dukani utakuta kuna bidhaa ya aina tofauti tofauti. Utapata kuna maji, kuna mandazi, kuna soda, kuna mayai na utapata pia kuna huduma ya M-Pesa.

Kuna aina tofauti tofauti ya biashara na mara nyingi utapata kuwa kuna biashara ya maziwa. Hii maziwa ni muhimu sana. Hakikisha umeenda kwa duka na umepata maziwa yako kwa njia ambayo inafaa na kwa bei nafuu ambayo inatakikana.

Ukienda sokoni, utakuta nguo tofauti tofauti na sana sana utapata nguo za wamama na utapata nguo za watoto. Soksi za kuvaa za watoto ni muhimu, upate moja ama mbili ununue ndio upelekee watoto wavae.

Wakati uko na shida ya pesa na unataka kutuma pesa, fika kwa duka la M-Pesa. Kando na hio hapo kwa M-Pesa utakuta ukiingia ndani, utapata kuwa kuna watu ambao wanatengeneza nywele na makucha. Fika pale utarembeshwa.

Panapokuwa na sherehe watu wanapenda kujikusanya mahali moja, kuleta magari zao na kutulia pale, kupata vinywaji zao pale na hii inasaidia sana kiakili kusaidia kuongeza marifa na mambo mengine.

Soko lina watu tofauti tofauti na soko utakuta kuwa kuna vitu pia tofauti tofauti. Kuna wengine wako na miavuli ya kuzuia jua na wengine wako na vibao ambavyo vinatumika kuweka mazao yao. Hakikisha kuwa umefika mahali pale.

Hakikisha umepata cheti cha NTSA wakati umeangaliliwa gari lako. Hii cheti linaonyesha kuwa umelipa hela kulingana na vile serikali inataka na ile hela imefika mahali ambayo inatakikana. Ile risiti inaonyesha registration ya gari na inaonyesha pia kuwa namba ya kitambulisho ya mwenye gari.

Noti ya Kenya imepata sura mpya na ni tofauti na noti ile ya kitambo. Ukipatikana na noti ya kitambo, hiyo noti ya kitambo haitatumika. Saa hii tunatumia noti ya kisasa ambayo imeidhinishwa na serekali ya Kenya.

Unapopata hela kutoka nchi nyingine, hakikisha kuwa ile hela imefika mahali ambayo inabadilishwa kwa njia ambayo inatakikana. Na mara nyingi watu huwa wanapenda kutumia euro forex ili kutengubadilisha ile hela.

Hela ya Kenya ina dhamana kubwa sana kushinda hela Tanzania na ya Uganda. Hivi majuzi serikali ya Kenya ilibadilisha sura ya noti ya shilingi mia tano na shilingi elfu moja na noti kadhalika.

Vituo vingi vya biashara huwa viko na watu wa aina tofauti tofauti, utakuta kuwa watu wako na shughuli ambayo hazieleweki na utapata soko limejaa wauzaji na wanunuzi.

Biashara ya kuuza kitunguu imenoga kenya sana sana na ni muhimu sana biashara hii kufanya. Kitunguu ni mimea ambayo inapendwa na watu wengi na inatakikana kwa wingi. Hakikisha kuwa umeituma mahali tofauti tofauti ndio inunuliwe itumike.

Makampuni nyingi za kusafirisha magari. Huwa wanatumia treila tofauti tofauti. Hii ni muhimu kwa sababu mara nyingi kunaangaliwa umaarufu na kunaangaliwa jinsi ambayo lile gari litafikia mwenye kama haijatatizika.

Wakati wowote inatakikana kila mkenya alipe kodi. Kodi ni muhimu sana na inatakikana uwe na kitu ya kuonyesha kuwa hiyo kodi umelipa na umelipa siku gani na umelipa pesa ngapi. Ni vizuri kwa sababu hiyo pesa inaenda kwa serikali ya Kenya.

Tembelea duka lolote ambalo linauza sanamu na ujichagulie. Iko sanamu ya aina tofauti tofauti ambazo zinaonyesha ishara ya watu, wanyama na vitu kadhalika.

Inatakikana mtu apate bima ya nyumba ili kukuwa na wakati umepata shida yoyote kama nyumba imeungua ama imepata shida unapata kushughulikiwa mara moja.

Ni muhimu unapotaka kununua nguo utembee sokoni, utakuta kuna wafanyibiashara tofauti tofauti ambao wanauza vitu tofauti tofauti, pale utapata nguo nyingi ,utakuta kuna nguo za watoto ,kuna sare za shule na kuna nguo za watu wazima.

Unapotaka kwenda sokoni, hakikisha kuwa umefika pale na usikose kununua matunda. Matunda ni muhimu sana kwa afya ya binadamu. Ukifika sokoni, kuna aina tofauti tofauti ya matunda. Utapata kuna paipai, kuna kitunguu, kuna maembe, kuna machungwa, kuna watermeloni , na vinginezo.

Biashara ni muhimu sana na utakuta kuwa ukienda sokoni utapata champali ya aina tofauti tofauti ambazo zimetengenezwa kwa njia na vitu ambavyo vinatokana na ngozi ya ng'ombe. Hakikisha kuwa umepata pair moja au mbili ili kujikimu na maisha.

Unapotaka vishanga hakikisha umefika sokoni mahali zinauzwa . Pale ndani utakuta kuna vishanga aina tofauti tofauti. Utapata kuna pochi, utapata kuna vishanga vya kufunga kwa miguu na kwa shingo. Hakikisha umefika mahali pale ununue vishanga zako na urudi nyumbani.

Huduma ya Mpesa ni muhimu sana. Ukitaka kutuma ama kutoa pesa hakikisha umefika kwa ajenti wowote wa benki ama ajenti wowote wa Safaricom ili upate huduma ya haraka.

Wakati wowote ukienda sokoni hakikisha umepitia ukapata mboga za kienyeji ambazo ni muhimu sana kwa afya ya binadamu. Inaongeza damu na inasaidia sana kuzuia magonjwa tofauti tofauti katika mwili wa binadamu.

Noti la Kenya ni noti ambalo lina dhamana mzuri ikilinganishwa na noti zingine za Tanzania na ya Uganda ila noti ambayo wakenya wamekuwa nayo imebadilishwa mwaka uliopita.

Unapokuwa unataka kutuma ama kutoa pesa hakikisha kuwa umefika mahali ambapo pameandikwa M-Pesa, ukifika pale toa hela yako ama utume na itakuwa sawa, utakuwa umesaidika kwa njia moja ama nyingine.

Ni muhimu kufika sokoni na kuchagua mboga. Ukiangalia kwa makini utakuta kuwa soko kuna aina za mboga tofauti tofauti, utakuta kuwa kuna machungwa, kuna maembe, kuna paipai na kuna mandizi. Utakuta watu wako na mimea tofauti tofauti ni vizuri ufike mahali pale nunua na ufike nyumbani.

Kabla uanze kuendesha gari lako hakikisha umeangalia geji ya mafuta ili kuonyesha kuwa uko na mafuta ya kutosha ya kuenda safari ambayo unataka kuenda. Hakikisha kuwa umejaza mafuta ile ndio uanze safari.

Utumiaji wa mimea ya muguka haisaidii chochote inatatiza vijana na sana sana ukishatumia mimea hii, huwa unaskia kuchoka na haujiskii kufanya kazi yoyote.

Sokoni kuna bidhaa ya aina tofauti tofauti. Kwa mfano utapata kuna paipai, kuna mananasi, kuna mahindi, kuna maharagwe na kuna soda. Inaonyesha kuwa unaweza saidika kama uko na tatizo lolote.

Unapoingia kwa maduka kutakuwa kuna duka ya mashanga. Mashanga kuna aina tofauti tofauti. Tutapata kuwa kuna za kuonyesha mepu ya Kenya, kuna ya kuonyesha wanyama, mimea, mandege na kuna vitu zingine tofauti.

Wakati unataka kwenda sokoni kununua nguo, hakikisha kuwa umeenda ukachagua nguo ambayo inakutosha ziko aina tofauti tofauti kuna ya wa mama kuna ya watoto wadogo na kuna ya wa baba.

Unapojihisi kuwa unataka kwenda sokoni, hakikisha kuwa umefika mahali pale mapema kabla mvua haijanyesha, alafu utaona kuwa kuna vitu aina tofauti tofauti, utapata kuna ndizi, utapata kwamba kuna papai, kuna maembe, kuna watu ambao pia wamefika mahali pale kununua bidhaa.

Unapotoka kwenda sokoni hakikisha umefika mahali pale kupata bidhaa. Soko liko na bidhaa tofauti tofauti kama ndizi kama viazi tamu kama vitunguu kama kama na vinginezo. Hakikisha umefika mahali pale mapema ndio utahudumiwa.

Pata nafasi uende sokoni. Sokoni utapata bidhaa tofauti tofauti, kwa mfano utapata viazi tamu, utapata utapata mboga, utapata vitu zingine. Hakikisha kuwa unapoenda sokoni, umebeba hela ili ufanye shughuli, ufanye kununua bidhaa zile.

Gari la kifahari ambalo linatumika sana sana na watu ambao ni wa maarufu na sana sana wanasiasa na watu wenye wana mali. Wanapenda kutumia gari aina hii.

Watu ambao wako na hela na wanasiasa na wafanyibiashara maarufu wanapenda kutumia magari ambayo yana nguvu. Magari ambayo yana mwendo ya kisawasawa. Hakikisha kuwa wakati unatumia gari lile, nunua gari ya V8 kwa sababu hiyo ndio gari ambayo inatakikana.

Wakati unataka kununua gari hakikisha umeenda mahali gari zinaegezwa ndio ununue utapata kuwa mahali pale pamepambwa na pamewekwa na mataa ambayo yanang'ara. Hakikisha umeenda pale na ukachague gari yako nyeupe ama nyekundu ile ambayo unataka.